Hili ni duka kuu la kuuza nguo. Kuna nguo kadha wa kadha ambazo zimepangwa katika rafu tofauti. Kuna mteja anayeingia kuangalia nguo hizo. Zinakaa za kuvutia na kupamba sana.

Hili ni duka la kuuzia nguo, kuna jaketi na kuna begi, begi zneyewe zimepangwa kulingana na rangi na venye zinazvyotoshana. kuna yale madogo na mengine ni makubwa, Yanavutia sana vile vimewekwa kwenye rafu hizi.

Hili ni duka la nguo. Kuna zimepangwa tofauti tofauti. Kuna wateja ambao wanaangalia nguo ambazo wanazohitaji. Kuna muuzaji ambaye anasaidia wanunuzi kuangalia nguo zao. Kuna pia askari wa mlango ambaye anawaangalia wanapoingia na kutoka.

Hili ni duka la nguo. Limepangwa kulingana na rangi. Kuna ngu nyeupe na kuna zile zenye rangi tofauti. Kuna pia champali. Viti na meza pia zimewekwa ili kuonesha uzuri na urembo zaidi.

Duka hili la nguo lina begi na lina makanga ambayo yamepangwa kulingana na rangi yao. Begi hizi zinavutia. Kuna zile ndogo na pia kuna kubwa. Kuna pia vipuli vya kujipamba.

Hili ni duka la kuuzia nguo na pia kuna viatu. Kuna wauzaji ambao wanaangalia bidhaa zao na pia wanunuzi ambao wanavutiwa n vile vitu ambavyo vimepangwa. Viatu hivi vimepangwa kulingana zenye zinatoshana, kuna zile za watoto na pia za watu wazima.

Katika duka hili la nguo wanauza nguo za utamaduni wa wahindi. Kuna sare tofauti. Kuna vile ambavyo vimepangwa kulingana na gender ya watu.

Duka hili la nguo linaonekana kuwa na promosheni. Linauza nguo tofauti na vya utamaduni wa kiafrika wa lugha tofauti. Kuna wanunuzi na kuna muuzaji anayeeleza zaidi kuhusu nguo hizi.

Katika duka hili la nguo wana promosheni ya nguo, kuna jinsi, kuna shati na viatu pia, zinazouzwa katika duka hili.

Kaunta hili ni la duka la nguo. Kuna maji, kuna kompyuta na kuna televisheni inayoonyesha vitu vilivyo ndani ya Vivo. Marashi pia yanauzwa katika duka hili.

Katika duka hili, nguo hizi zimepangwa kulingana na rangi na brendi ya kampuni tofauti. Kuna suruali na kuna shati zilizopangwa kwa mwangalio mzuri.

Hili ni duka kubwa la kuuza viatu tofauti tofauti. Viatu vyenyewe ni vya wanaume ni vya saizi tofauti, kuna yale makubwa na kuna yale ndogo kulingana na saizi.

Katika duka hili la nguo lina promesheni ambalo linakatiza pesa kiwango fulani ili unaponunua shati moja au zaidi unapata.

Duka hili la nguo ni duka la wanaume, lina nguo za polo, kuna shati, kuna long ,kuna kofia muhimu za wanaume.

Hili ni duka la suti, suti hizi zimepangwa kwa njia inayopendeza, zimewekwa kulingana na bei na vipimo vyao. Vyote vimelingana, kulingana na rangi, na vilivyotengenezwa.

Hili ni duka la nguo na begi. Kuna zile nguo zimewekwa bei na zimepangwa kulingana na rangi yao.

Hivi ni vifaa vya warembo vya maskio, kuna shingo, kuna kofia ambavyo wasichana huvaa mara kwa mara wakihudhuria hafla fulani.

Watu hawa, wanabadilishana ufunguo fulani. Kuna mnunuzi na muuzaji. Mnunuzi, anajaribu kuiendesha gari ambalo amelichagua, na muuzaji ana karatasi maalum ya kuonyesha kuhusu gari hili.

Hili ni duka la magari ambayo lina magari tofauti kulingana na meki tofauti. Kuna enye rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na mengine yamewekwa kulingana na brandi zao.

Hapa kuna magari mbili, gari binafsi na kuna tuktuk. Kuna watu tofauti ambao wamesimama na wengine wanaiangalia magari haya. Yamesimamishwa chini ya miti.

Hili ni duka la magari la Hyundai. Magari haya yanavutia. Yaemwekwa pia picha ya kuonyesha vile vinavyokaa. Kuna muuzaji au mwenye kampuni ambaye anaelekeza secretary jinsi atakavyoviuza.

Hili ni duka la kuuza magari; kuna muuzaji na kuna wanunuzi. Muuzaji anajaribu kuwaelezea wanunuzi aina tofauti ya magari yaliyo hapa. Ameshikilia makaratasi ili aweze kuwaonyesha kwa zaidi.

Huyu ni muuzaji na mnunuzi wa gari. Mnunuzi amefurahia, amependezwa sana na gari aliloingia ndani anaijaribu kuliendesha na kuangalia.

Hili ni duka la gari aina ya Tesla. Kuna mwuzaji ambaye anaelezea zaidi kuhusu gari amabyo mwuzaji amependezwa nayo. Anajaribu kumwelezea jinsi ya kutumia na jinsi atakavyoipata.

Katika soko hili, kuna watu tofauti wanaouza vitu tofauti pia. Muuzaji wanaouza ndizi, wengine karoti, nyanya. Wanunuzi pia wanaulizia kila wanachohitaji sokoni.

Katika soko hili, kuna watu tofauti . Kuna wauzaji na kuna wanunuzi. Wauzaji wanauza viazi tamu, nyanya, karoti, wengine wanauza kabeji. Wanunuzi wanachagua vyakula vyao.

Hili ni soko la kuuza vifaa vya kitamaduni sanasana hapa wanauza mask wanauza vitu vya kitamaduni vya kimasai na lugha tofauti. Vimewekwa na kupangwa kwa njia inayopendeza.

Katika soko hili, kuna lori ambalo limeleta vitunguu kutoka shambani. Yameletwa ili yaweze kuuzwa katika soko hili. Kuna watu walio ndani ya lori wakishukisha vitunguu na mtu akingojea.

Katika soko hili kuna muuzaji anayeuza viungo vya kupikia, kuna vitu tofauti ambavyo ameziweka kwa mikebe midogo midogo. Kuna yale pia ameyaweka kwa ndoo kama dania, kuna paprika, kuna pilipili na kadhalika. Kuna muuzaji na wanunuzi wanao angalia bidhaa hizi.

Hili ni duka la nyama. Kuna wauzaji ambao wamejipanga kuangalia vile wateja wanaingia katika duka. Nyama hizi zimepangwa vizuri na zinavutia sana. Wauzaji pia wana furaha kwa kuuza.

Katika soko hili, kunauzwa champali aina tofauti. Yametengenezwa kutumia beads za kimasai ili kuendeleza utamaduni wao.

Katika soko hili la bidhaa kuna vitu tofauti kama viazi, karoti, mahindi, nyanya, ndimu. Wauzaji wanauza vitu kadha wa kadha. Wanunuzi pia wanaangalia bidhaa wazohitaji.

Katika soko hili kuna bidhaa tofauti ambazo zinauzwa. Kuna wale wanaouza maua na wengine wanauza nguo. Kuna wateja wanaoangalia vifaa wanazohitaji katika soko hili. Kuna wengine pia wanatembea na kuvutiwa na mahali hapa.

Katika soko hili, kuna vitu tofauti ambavyo vinauzwa . Kuna karoti, kuna peperoni, kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi. Kila mmoja anaulizia kile anachokihitaji na wauzaji wanawahudumia.

Hili ni soko linalouzwa vitu tofauti. Kuna nyanya, karoti na vitunguu. Kuna wale pia wanaouza nguo. Wauzaji wanapenda kazi yao. Wanaonekana kufurahia mazingira haya

Hili ni soko la viatu, viatu vimepangwa tofauti tofauti. Kuna vile vya watoto na vya watu wazima. Limewekwa bango pia kuonyesha bei. Muuzaji amekaa kando kuwaangalia wanaotaka kununua.

Hili ni soko kubwa, na hapa kuna rafu ya kuuza champali na viatu vya watoto. Viko aina tofauti na rangi pia yako tofauti. Kuna nguo pia hapo kando ambazo zinauzwa.

Katika soko hili kuna watu tofauti, kuna wauzaji, kuna wanunuzi na pia kuna wapita njia. Wanunuzi wengine wanaendelea kuchagua vitu ambavyo wanataka vitu kama ndizi, nyanya na vitu kadhaa. Wengine pia wamesimama kuangalia vile kazi inavyoendelea.

Soko hili lina stoli tofauti; kuna wauzaji, kuna wanunuzi. Wanauza bidhaa tofauti kama picha. Kuna wale wanauza maua, wengine nguo. Wateja wanaulizia vifaa ambavyo wanahitaji.

Hili ni soko la Kikuyu Modern Market, kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi. Kunauzwa bidhaa tofauti kama ndizi, avocado, wateja wanaulizia bidhaa tofauti pia. Kila mmoja anafurahia soko hili.

Hapa sokoni panauzwa maua. Kuna watu wanaofanya kazi zao mbalimbali. Kuna wale walioegesha magari hapo kando. Muuzaji anauzia watu maua mazuri.

Soko hili la ndizi limejaa watu tofautitofauti. Kuna wanunuzi kuna wauzaji, kuna yule ameketi akiangalia mazao yake, kuna yule anainama akijaribu kuinua ndizi.

Hapa ni katika soko ya umma, kuna wauzaji wanaouza, wanauza nguo, wengine viatu, wengine ni wapita njia. Kuna bango kuu juu yao linalotangaza kuhusu unga.

Soko hili la matunda lina vitu tofauti kama ndizi, nanasi, machungwa, kuna nduma, kuna tangawizi vyote vinauzwa kulingana na kipimo na size zilizowekwa.

Lori hili limebeba vitunguu kutoka shambani, limeleta katika soko. Linapanga kulingana na viwango na maagizo ya kila aliyehitaji vitunguu hivi ili aweza kujikimu kimaisha.

Duka hili liko katikati ya soko ambalo linauza mayai vyote vya kienyeji na vya kawaida vimepangwa kwa njia tofauti na mpangilio wake uko sawa.

Katika soko hili tunaona mazingira si mazuri, kumenyesha na kuna matope mengi. Wauzaji wanalazimisha kutandika juu ya matope ili kuweka bidhaa zao waendelee kuziuza na kupata riziki yao ya kila siku.

Hili ni soko la nyama ambapo kuna wachinjaji wanaouza nyama sehemu tofauti tofauti. Kuna wanunuzi wanaoangalia vile wanavyopimiwa nyama yao.

Hili ni soko linalokuwa na watu wengi. Kuna wauzaji, wanunuzi wanaouza vitu tofauti. Nyuma yao kuna gari kubwa na kuna ghorofa refu nyuma yao pia.

Hapa sokoni kuna aina tofautitofauti ya matunda yamepangwa. Kuna wauzaji na kuna wanunuzi, wauzaji wanaulizia kuhusu matunda na wauzaji wanawahudumia.

Katika soko hili kuna vitu tofauti vya kiutamaduni wa Kenya, ambavyo vimetengenezwa na zinauzwa. Kuna watu tofauti, watalii wanaokuja kuangalia vitu vya utamaduni wa nchi hii.

Hili ni soko la Bama. Ndani kunauzwa vitu tofauti. Nje yake ni barabara ya umma ambapo magari ya kuabiria ya umma yamepakiwa. Kuna pikipiki na pia kuna watu wamesimama kando ya barabara.

Soko hili ni la kuuza viatu. Tunaona viatu vimepangwa kwa njia ya mfuatilio. Imepangwa kuanzia juu hadi chini. Kuna pia nguo zilizowekwa juu.

Katika soko hili, kuna bidhaa kadhaa vinavyouzwa. Kuna nguo, vitunguu, karatasi. Kila muuzaji ana kila kitu chake ambacho anaweza kuuza ili ajikimu.

Katika soko hili kuna vitu tofauti vinavyouzwa. Kuna nanasi, kuna mahindi, kuna wale wanauza avocado , ambayo yamekatwa ili kuonyesha vile vinavyokaa ndani. Kuna kreti zimewekwa chini ya mahindi ili kuzishikilia zisiweze kuanguka.

Katika soko hili tunaona utamaduni wa kimaasai. Mmama anajaribu kuunda vipuli vya masikio na shanga vya shingo vya kueleza zaidi kuhusu utamaduni wao.

Hili ni soko la kutengeneza uteo. Kuna wauzaji walioketi chini. Kuna wanunuzi wanaoangalia bidhaa tofauti wanazoziuza. Ni wakati wa chakula cha mcha tunamuona muuzaji mmoja anakula.

Hili ni soko la kuuzia vitu vya utamduni ya nchi fulani ambayo yamewekwa na kupangwa kwa vile vinavyofaa. Vinauzwa tofauti tofauti kulingana na mipangilio yao.

Hili ni soko la umma, limejaa wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wanauza bidhaa tofauti kama mboga na ndizi, wanunuzi wanaangalia kitu kinacho wafurahisha.

Hili ni kibanda cha kuuzia chakula kama nyanya, vitunguu, karoti na ndizi. Hii ni makaazi ya mtu ambapo anatengeneza riziki yake ya kila siku.

Soko hili linauza vitu vya utamaduni wa Kenya viko tofauti na vimetengenezwa kutumia vifaa vingine vinavyoweza kuelekeza au kueleza zaidi kuhusu mbuga la Kenya.

Hili ni soko kubwa ambapo kuna wauzaji wengi wanauza mboga na vyakula vingine tofauti tofauti. Kila mmoja ana shughuli zake za kuuza.

Hili ni soko la kuuza bidhaa tofauti kama nyanya, vitunguu, ndizi. Kuna wauzaji na wanunuzi walio chini na kuna wengine walio juu.

Hili ni soko la matunda. Kuna wauzaji waliopanga matunda yao. Kuna machungwa, kuna papai, kuna ndizi na pia wameandika number ya kutuma pesa wakati mnunuzi anaponunua.

Hili ni soko la gikomba ambapo kunauzwa vitu tofauti, kuna wauzaji na wanunuzi, wengine wanauza kapeti, wengine wanauza vyombo katika mazingira hayo.

Hili ni soko la nguo, ambapo tunaona watu wanatafuta riziki. Kuna muuza mahindi anayeuzia watu mahindi, kuna yule anauza nguo na karatasi za kubeba nguo, katika soko hili.

Hili ni jumba binafsi. Limewekwa bango la kuuzwa. Kuna namba ambayo imewekwa ili anayehitaji aweze kupiga. Imejengwa na kupitishwa waya ya stima.

Jumba hili ni la kukodesha. Ni refu na ya kuvutia. Chini yake kuna mahali pa watoto pa kucheza. Kuna vitu kadha wa kadha vinavyowasaidia kujiburudisha. Kuna watu pia wanaoangalia mazingira haya.

Haya ni manyumba marefu ya kukodisha. Bado yanaendelea kujengwa. Chini yake kuna bano ambalo linaeleza zaidi kuihusu. Imezungukwa na mabati.

Haya ni majumba ya kibinafsi yamejengwa kwa njia ya kuvutia sana. Mbele yao kumemea nyasi na mimea kadhaa wa kadhaa. Kuna pia baisikeli ambayo imeegeshwa mbele ya nyumba hii.

Jumba hili ni binafsi. Limetengenezwa vizuri. Kando yake kuna miti ambayo yamemea kuonyesha kuzuia fensi. Kuna ndizi ambazo zimemea ndani ya boma hili. Linapendeza na kuvutia sana.

Jumba hili binafsi kinavutia sana. Kimetengenezwa kwa njia ya kufurahisha. Kuna nyasi ambayo ako mbele yake na kando yake amepandwa miti tofauti tofauti ili kutoa uzuri wake.

Hili ni bango linaloonyesha jumba ambalo linafaa kuuzwa, Pam Golding Properties. Lina number maalum ya mwuuzaji na imewekwa pia namba nyingine. Linafurahia na kuvutia.

Hili ni jumba cha kukodesha. Watu tofauti wameweka biashara. Kuna duka ya Safaricom. Kuna wale wanauza baisikeli. Kuna wale wameweka nguo wanazouza. Kuna zingine bado hazijafunguliwa.

Hili ni bango la kuonesha nyumba ambalo linafaa kuuzwa. Linaeleza jinsi imetengenezwa au venye jumba hili linapaswa kukua.

Hili ni nyumba binafsi. Limepangwa kwa njia ya mvuto sana. Kuna miti ambayo yamepandwa, nyasi kuna taa ambazo zinawaka yenye yamepangwa kwa njia ya furahisha.

Ghorofa hili lina wapangaji, kuna yule ako juu ameanika nguo, kuna yule amefungua dirisha, kuna yale ambayo bado hayajaingiliwa na watu. Hili ni Mali isiyohamishika kumaanisha halijajaa bado. Ni mpya ndio limemaliziwa kujengwa.

Hili ni jumba binafsi ambalo limepambwa na kupandwa maua kando yake. Limewekwa viti vya kukalia nje ambavyo vinafurahisha na kuvutia. Rangi yake pia inapendeza.

Haya ni manyumba ya kibinafsi yamepangwa kwa njia nzuri. Nje yao kuna nyasi ambayo yamekauka na mengine yamenawiri. Nyasi ambayo yamekauka yanaonyesha kuwa hakuna mvua katika maeneo haya.

Hapa ni katika eneo la mali isiyohamishika. Hapo kando tunaona mabango fulani yanayoeleza vile jumba hili limepangwa kuanzia mwanzo hadi juu.

Hiki ni jumba la kazi liko katikati ya mji. Kuna wale wamechukua majumba kufanya kazi yao tofauti na kuna wale wanaouza vitu tofauti. Mabango yaliyo kando yake yanaeleza maelezo tofauti kama muuzaji anayeuza nyumba hapo, kuna mwingine anayeeleza vitu zake tofauti.

Jumba hili ni kubwa. Limejengwa lakini halijamalizika. Kuna miti yaliyosmamishwa kando kuonyesha bado mjengo unaendelea. Watu bado hawajaweza kuingia katika hili jumba.

Jumba hili ni la kibinafsi. Kimejengwa kwa njia ya kuvutia. Imepandwa nyasi kando yake na mbele ya mlango. Kila kitu kinaonekana kuwa safi.

Hili ni nyumba binafsi. Limejengwa rafu ya juu na chini. Limepambwa kwa mimea kando yake kwenye fensi. Mimea imenawiri vizuri.

Hili ni nyumba la wapangaji limemaliziwa kujengwa, zimejengwa mbili zikiangaliana, kuna nyasi nyuma yao ambao yamefyekwa na kurokota takataka.

Hili ni duka kubwa na rafu hili ni la nyama. Kuna mwuzaji na kuna mnunuzi ambaye anaulizia kuhusu nyama ambazo zimepangwa kwenye rafu hili. Kila mmoja anafanya shughuli yake.

Katika duka hili kubwa, hili ni rafu la kinywaji cha nishati kinachosaidia watu na nguvu. Kunazo tofauti, vimepangwa kulingana na kampuni.

Katika duka hili kubwa kuna mabango tofauti ya kuonyesha vyakula, kuna viazi, vitunguu ambavyo vinaonyesha umuhimu wa afya na venye vinafaa kutumika.

Hili ni duka kubwa la Naivas. Kuna vitu kadhaa wa kadhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu moja au nyingine. Kuna mabango ambayo yameandikwa nyama na kwingine kumeandikwa samaki kuonyesha mahali ambapo zinapatikana.

Katika duka hili kubwa kunaonekana kuna promosheni ya bidhaa tofauti tofauti. Kuna mabango ambayo yamewekwa juu ili kuonyesha mahali bidhaa ambazo zina promosheni zimewekwa. Kuna vile mchele, sukari, sabuni; vyote vimewekwa na mabango.

Hili ni duka kuu ambalo lina rafu ya viatu tofauti tofauti. Kuna yale makubwa na kuna yale madogo. Yamepangwa kulingana na rangi na vilivyotengenezwa.

Katika duka hili kubwa, hili ni rafu la maziwa. Maziwa yamepangwa kulingana na kampuni na vile vinavyotoshana. Zimewekwa kando kuonyesha bei na pia kuonyesha vile vinavyofaa kuuzwa.

Hili ni duka kuu la Carrefour, kuna wateja, kuna wauzaji pia ambao wanafanya kazi katika duka hili. Kunaonekana kuna pia watalii, hapa kuna bango linaloonyesha mahali pa kuingilia.

Katika duka hili kubwa, kuna rafu ya matunda. Kuna nanasi, kuna tikitimaji, kuna nyanya, maembe. Juu yake kuna bango linaloonyesha vile ambavyo vinaweza patikana. Kila kitu.

Katika duka hili kubwa kuna rafu ya baiskeli, kuna rafu ya nguo. Zimepangwa kulingana na bei na kulingana vilivyo tengenezwa, kuna baiskeli ndogo na kuna zile kubwa ambazo zimewekwa hapo ili wateja wapate kuzi angalia.

Hili ni duka kubwa. Katika rafu hizi kuna nguo za watoto, kuna zile zimepangwa kulingana na umri. Kuna rafu zingine za viatu ambavyo vimepangwa hapo kando.

Katika duka hili kubwa, kuna rafu tofauti ambazo zinauzwa vitu tofauti. Kuna wale wanaouza mafuta ya kupikia, matunda, wengine wanauza soda. Bei imeandikwa kwa kila bango.

Hili ni duka kuu na katika rafu hii kuna mahali kuna besheni, kuna viti vya plastiki na pia kuna bango fulani ambayo inaonyesha bei na kuonesha mahali kila kitu kinapatikana.

Hili ni duka kubwa la Quickmart. Lina vitu tofauti na maduka tofauti ndani yake. Nje, kuna parking ya magari. Magari yameegeshwa ili watu waingie waweze kupata wanachohitaji.

Katika duka hili kuu, kuna vinywaji ambavyo vimepangwa kulingana na flava zao. Kuna yale ya maembe, kuna yale ya coca-cola, soda hizi zimepangwa kulingana na kiwango na bei yao.

Katika duka hili kubwa, hili ni rafu la unga kuna unga tofauti ambavyo vimepangwa kwenye rafu hizi, kuna ya chapati na kuna pia ya ugali, yamepangwa kulingana na kampuni na bei yake.

Katika duka hili kubwa kuna rafu ya nguo. Kuna mhudumu anayetengeneza rafu hizi. Nguo hizi zimepangwa kulingana na rangi na mengine kulingana na vile vinavyotoshana.

Katika duka hili kubwa, kuna rafu ya sabuni. Kuna bango juu ya rafu hii kuonyesha sabuni vilivyopangwa. Kuna yale ya kuosha mwili ya mkono na sabuni pia ya kawaida. Kuna mteja ambaye anaangalia bidhaa hizi.

Hapa ni katika duka kubwa. Sekta hii ni sekta ya nyama. Ina nyama tofautitofauti. Kuna nyama ya kuku, ya ng'ombe, kuna maini na kuna pia matunda. Bei ziko tofauti zilizoelekezwa.

Duka hili kubwa lina promotion ya vitu tofauti kama omo, tissue , blueband .Kuna mabango makubwa yaliyaoandikwa bei ya kila bidhaa yanayouzwa. Kuna wanunuzi na wahudumiaji.

Duka hili kubwa lina rafu ya kueleza utamaduni wa nchi ya Kenya. Kuna begi, kuna vipuli, kuna michoro ya wanyama yanayosaidia kueleza zaidi kuhusu umuhimu wa utamaduni wa Kenya.

Hili ni duka kubwa na katika rafu hizi kuna marashi tofauti yaliyopangwa kulingana na bei na kiwango vinavyouzwa. Kuna mzee anayeangalia marashi yake anayoipenda.

Katika duka hili kubwa la quickmart kuna rafu la mkate. Kuna mikate tofauti, brabdi tofati yaliyopangwa kulingana na uzani yao na bei.

Katika duka hili kubwa kuna promosheni inayoendelea ya bidhaa tofauti kama soda, unga. Bidhaa hizi zimeekwa vibango vya bei kuonyesha jinsi promosheni inavyoendelea.

Hili ni duka kubwa la kuuzia bidhaa. Kuna gesi, televisheni, spika ambayo yanaonekana kuvutiwa na wateja kadhaa wanaoangalia bei zao.

Duka kubwa limepambwa. Rafu hili linaonyesha maziwa ya aina tofautitofauti. Kila moja lina bei yake na uzani wake.

Duka hili kubwa lina vifaa tofauti kama viti, baiskeli, mpira. Kuna wanunuzi wanaoangalia vitu tofauti wanaohitaji katika maisha ya leo.

Hili ni duka kubwa. Katika rafu hili kuna dawa ya meno ya kampuni na matengenezo tofauti kama Colgate, Sensodyne. Yamepangwa kulingana na kiwango na bei tofauti.

Hili ni duka kubwa ambalo lina promotion ya bidhaa kadha wa kadha . Kuna friji ambayo yanauzwa na kuna promosheni ya vyombo ambayo yanaonekana kwenye rafu tofauti.

Hili ni duka kubwa ambalo liko na vitu tofautitofauti. Kuna watu wanonunua vitu kadha wa kadha na kuna mabango yameandikwa juu ili kuonyesha mahali kila kitu kinapatikana.

Duka hili kubwa lina promoshoni ya vitu, kila kona tunaona mabango ya promoshoni na bei tofautitofauti yanayotumika kuuza vitu hivyo.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti. Lina promosheni ya bidhaa kadhaa wa kadhaa ambavyo vimeandikwa bei yao. Kuna vitunguu, nduma ambavyo vimeandikwa kwa mabango bei zinazouzwa.

Katika duka hili kubwa, kuna matunda, kuna watu wanaouza, kuna wanunuzi. Kila mmoja anafanya biashara yake moja kwa mwingine. Kuna mabango yanayoeleza zaidi kuhusu matunda yanayouzwa.

Katika duka hili kubwa kuna vitu tofauti vinavyouzwa kama vitu vya spoti, ya kufanyia mazoezi, kuna mafuta, kuna sabuni, kuna viatu vya kufanyia mazoezi.

Katika duka hili kubwa, kuna rafu ya soda na maji . Soda yamepangwa kulingana na vile yametoshana na bei. Maji pia yamepangwa na kuwekwa kwenye friji.

Duka hili kubwa lina rafu ya tomato . Wanauza aina tofauti ambavyo vimepangwa kulingana na venye vinatoshana na bei yao vilivyo tofauti katika rafu hii.

Hapa ni katika duka kubwa. Kuna mnunuzi ambaye ameenda katika usaidizi wa wateja ili amweze kusaidika na kitu kimoja au kingine chenye alikua anahitaji.

katika duka hili kubwa tunaona rafu ndefu ya chakula cha mbwa ziko tofauti kulingana kiwango na bei zilizopimwa na kampuni pia ziko tofauti